Pakti ya dawa inayotumika na wanyama haswa kuku ikiwa ijiwa ina rangi ya oakti ya njano, na maabdishi meusi na ya rangi nyekundu huku nje kukiwa kumecgorwa kifaranga cha kuku, hutumika pale kuku wakiwa wanaunwa.

Vijana wawili wakiwa kwenye kiwanda cha kuzalisha mbolea kwa ajili ya kupeleka mashambani, ili kustawisha kilimo haswa mbogamboga na mazao mengine tofautitofauti, ili kwa ajili ya kuja kuvuna baadae kwa ajili ya kuuza na matumizi mengine.

Mifuko miwili ya kilimo ndani yake kuwepo kuna mbolea maalumu kwa ajili ya kutumia mashambani, kustawisha mboga mboga na mazao ili yaweze kukua kwa uaraka, na yaweze kupata matumizi ya kuliwa na kwenda masokoni.

Dawa za wanyama zilizohifadhiwa kwenye boski lenye rangi nyeupe na orenji yenye maandishi meusi ,huku dawa hizo zikiwazimehifadhiwa kwenye karatasi za shaba vilivyowekwa kwa vidonge ,dawa hizo hutumika kwa ajili ya wanyama.

Dawa za wanyama zilizowekwa kwenye pakti pamoja na kopo lenye rangi jeupe, ambalo nje limeandikwa na maandishi meusi lililochorwa wanyama kwa rangi nyeusi kwa ajili ya matumizi ya wanyama wanavyoumwa.

Dawa ya wanyama yenye boksi ya rangi nyeupe pinki ilichanganyika na rangi nyekundu na maneno huku ikiwa imechorwa mbwa. Dawa hii hutumika kwa wanyama ambao wanaumwa na magonjwa mbalimbali haswa mbwa.

Dokta wa mifugo, akiwa kwenye duka kubwa linalouza dawa mbalimbali za wanyama pamoja na pembejeo akikagua.

Dawa ya wanyama yenye maandishi meusi, boksi lenye rangi ya njano na nyeupe, huku maandishi mengine yakiandikwa kwa rangi ya bluu iliopauka, chupa yenye rangi ya brauni, huku mfuniko wenye rangi ya njano.

Duka la dawa la wanyama likiwa lina bidhaa mbele yake huku mdada amesimama aliyevaa shati jekundu, miwani machoni.

pakti la dawa la wanyama lilochorwa paka na mbwa lenye maandishi meupe na mekundu huku kava lake likiwa lekundu na rangi ya bluu

Dawa iliyofunikwa na kifuniko cha shaba ikiwa ya glasi ikiwa na maandishi ya kijani, inayotumika kwa ajili ya chanjo ya wanyama na imehifadhiwa ndani ya jokofu.

Kiwanda cha dawa za wanyama zikiwa zinatengenezwa huku kuna watu wawili, mmoja amevaa koti jeupe na kofia ya bluu na kiziba kifua na mwingine amevaa koti la bluu na kofia ya bluu.

Dawa ya wanyama wanao umwa, ikiwemo kwenye boksi lenye rangi ya kahawia na nyeupe lililo andikwa maandishi meusi, akichorwa ng'ombe na kondoo nje.

Shamba kubwa la kilimo lililopandwa mbegu za aina ya rangi ya kijani, huku zikiwa zimepangwa kwa mstari na mabomba meusi yaliyopita kwaajili ya kunyeshea mbogamboga hizo.

Mkulima aliyevalia ovaroli ya rangi ya bluu akiwa ameshika tikiti na mengine yakiwepo chini, matikiti hayo aliyoyavuna kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kutumiwa matumizi mbalimbali ya binadamu.

Wamama watatu na wanaume wanne wakiwepo kwenye shamba kubwa la viazi wakivuna viazi kwa ajili ya matumizi ya kwenda kuuza masokoni na matumizi ya majumbani na watu kula.

Migomba iliyokuwa ndani ya ukut,a huku ikiwa imezaa tayari ndizi, ndizi hizo hutumika kwa matumizi ya kula pia na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza, wako watu mbalimbali ambao wanahitaji huko.

Mkulima wa kahawa zenye rangi ya kijani na nyekundu akiwepo sokoni akipima kwa ajili ya wauzaji, huku pembeni kukiwepo na madebe na viroba vikiwa vimewazunguka.

Magunia ya viazi mengi yaliyovunwa shambani na wakulima, viko vina rangi ya nyeupe na pinki. Huku pembeni kukiwa na gari kwa ajili ya kupakiwa humo na kwenda kusafirishwa sehemu mbalimbali, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mwanmke mmoja, na mwanaume mmoja, wakiwa wameshikilia maembe waliovuna kwenye shamba, tayari kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na sehemu mbalimbali.

Wakulima wa parachichi waliovuna shambani na kuyaweka kwenye makontena maalumu yenye rangi ya bluu kwa ajili ya uuzaji. Huku pembeni wakiwa wamezungukwa na miti yenye rangi ya kijani na nyasi zenye rangi ya kijani.

vitunguu vilivyotoka kuvunwa shambani vimewekwa chini, huku pembeni kukiwa na majani ya kijani yakionekana.

Wabibi wawili; mmoja mwenye rangi nyeusi, mmoja amevalia shati nyeupe, mwingine amevalia shati ya mauwa mauwa wakivuna kahawa shambani.

Shamba la pilipili za rangi ya njano, zikiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Nyanya zilizoiva na mbichi, zikiwa zimepandwa ndani ya kiroba, huku majani yake ya kijani, yakiwa yametambaa kwa kutumia kamba. Zikiwa kwenye banda ambalo la uzalishaji.

Mkulima mmoja aliyevaa tisheti nyeupe na suruali nyeusi ambaye anatumia kilimo cha umwagiliaji akiwepo kwenye shamba lake kubwa akiangalia mbogamboga zake zilivyostawi na kupendeza.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna viazi vitamu, vilivyokuwa kwenye matrei yenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya kwenda sokoni.

Wakulima wanatoa maganda Mahindi yaliyo kauka, ambayo wamevuna, pembeni kuna nyumba zikionekana za watu wanaishi.

Bibi mwenye kilemba kichwani, mwenye rangi nyeusi, aliyevalia cheni shingoni pamoja na koti, aliyeshika debe la kahawa. Pembeni amesimama kwenye shamba la kahawa, lililostawi kwa kiasi kikubwa.

Dada mnene aliefunga kilemba, amevalia nguo ya pinki, huku akiwa na baba amevalia tisheti nyeupe, suruali nyeusi, wakivuna karoti katika shamba lao.

Magunia makubwa ya viazi mviringo vimevunwa tayari vimeshapakiwa kwa ajili ya kushafirishwa na kwenda sokoni kwa uuzaji wa matumizi mbalimbali.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyovunwa kwajili ya kwenda kuuzwa sokoni ukuaji wake umetumia maji ya kunyeshea.

Mama mmoja aliyevalia kofia nyeupe, fulana nyeupe, na sketi nyeusi; akiwa amesimama kwenye mahindi yaliyo tayari kuvunwa na kukauka kwaajili ya kupeleka mashineni na kwenda kuuza.

Wakulima wakivuna viazi kwenye shamba kubwa, huku pembeni tayari kuna viazi vimeshavunwa kwa ajili ya kwenda sokoni kwa kuuzwa.

Mmama mmoja aliyefunga kilemba, aliyevalia topu nyekundu, sketi nyeusi akiwa amesimama katika shamba la kahawa akivuna.

Shamba kubwa lillilostawi kahawa zenye rangi nyekundu na majani ya kijani, zikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima mmoja aliyevaa kofia ya bluu, sweta jekundu, akiwa amechuchumaa kwenye shamba kubwa la vitunguu, huku mkononi mwake ameshika alivyovuna.

Mwanamke aliyevalia kofia nyeupe, tisheti nyeupe, sketi nyeusi, viatu vyeusi amesimama katika mahindi yaliyotolewa maganda ambayo yamevunwa kwenye shamba huku mbele yakionekana mahindi yaliyokauka.

Shamba la migomba lililokuwa na ndizi tayari ishazaa na kwa ajili ya kuvuna, ili kwenda sokoni kwa ajili ya kwenda kuuzwa na imezungukwa na majani ya kijani chini madogomadogo kwenye udongo mweusi.

Wakulima wa pembejeo wakiwa wanapanda mbegu kwenye udongo mweusi, kwa ajili ya kwenda kupanda baadae mashambani, kwa ajili ya mavuno na kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama sokoni.

Shamba kubwa la matikiti, lililokuwa na mkulima mmoja aliyebeba tikiti moja, alilovuna na mengine yaliyokuwepo chini kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Mkulima mmoja aliye valia kofia nyeusi, tisheti nyeusi, suruali ya bluu na mabuti akiwa ameegemea kabeji alizo vuna shambani

Shamba kubwa lililopo pembeni ya miti linalotumia umwagiliaji, bomba zake zilizopita chini ambazo zenye rangi nyeusi.

Mashine kubwa inayotumika kukata majani kwaajili ya shamba, pia kuvuna na kupalilia shamba. Majani hayo yenye rangi ya kijani madogomadogo yakiwa yanaondolewa kwaajili ya kutayarisha shamba.

Banda la rangi nyeupe lililofunikwa na turubai nyeupe, machuma meupe; inayotumia mashine ya kisasa kwa kupanda na kutunza eneo hilo. Huku kukiwepo kuna mavuno ya nyanya yenye rangi nyekundu na kijani. Zilizoiva zinapekewa sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Trekta lenye rangi ya kijani, matairi meusi na rangi ya njano, ikiwa na dude la kulimia nyuma, likiwa shamba kwa ajili ya kutoa magugu ili kwa ajili ya kutayarisha shamba kwa kuja kupanda baadaye mazao na mimea.

Mashine ya kilimo ya kisasa ambayo inatumika kupanda mbegu na uzalishaji wa mimea. Mimea hiyo iliyokua na rangi ya kijani ikiwemo kwenye banda maalumu yenye kava jeupe.

Mashine kwajili shamba yenye rangi ya orenji, nyeupe na nyekundu yenye matairi meusi hutumika kwajili ya kulimia shambani na kutoa magugu na vitu vingine mbalimbali.

Kiwanda cha kuzalisha mbegu za pembejeo kwa ajili ya kwenda kupanda mashambani, kinachotumia mashine kwa upandaji wake.

Mkulima mmoja ambaye anatumia mashine, kwa ajili ya kulima shamba na kuja kupanda mbegu baadae za kilimo.

Jembe lenye rangi nyekundu ambalo huchomekwa kwenye gari kubwa, trekta; kwa ajili ya kulimia na kupalilia shamba. Likiwa limesimama pembeni ya majani ya rangi ya kijani.

Kiwanda kikubwa kilichokuwa na chuma nyeupe na mashine kubwa kwa ajili ya kupanda pembejeo za kilimo, huku zikionekana zikiwa zimekuwa zenye rangi ya kijani.

Mkulima mmoja akilima shamba kutumia mashine, huku pembeni yake kukiwa amezungukwa na miche na majani yenye rangi ya kijani.

Trekta kubwa lenye rangi na bluu yenye matairi meusi, mbele lenye chuma kubwa na rangi nyekundu yenye matairi madogodogo meusi, pia likiwa limefungwa chuma nyembamba mbele kwa ajili ya kupalilia shamba lenye nyasi ndogondogo.

Mashine yenye rangi nyeupe na mirija meusi, ikiwepo kwenye shamba ikipanda mbegu. Huku mbegu zingine zikiwa juu zimetundikwa, kwenye mifuko meupe na shamba hilo kuna turubai nyeupe, na chuma nyeupe.

Kiwanda cha mbogamboga kinachotumia mashine kuzalisha mboga, huku ndani yake kikiwa kimewaka taa za mwanga kusaidia ukuaji.

Trekta kubwa yenye rngi nyekundu, matairi makubwa yenye ringi nyekundu likiwa linalima kwenye shamba kubwa, udongo wake wenye rangi nyeusi.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu lenye matairi makubwa meusi na madogo, likiwa limesimama kwenye shamba kubwa lenye majani ya kijani madogomadogo likitaka kupalilia.

Shamba kubwa lililozungukwa na mto kwa nje, likipaliliwa na wakulima wawili kwa kutumia trekta kubwa lenye rangi nyekundu na matairi meusi.

Kiwanda cha pembejeo kinachotumia mashine za kisasa kuotesha mimea, mashine hizo zenye rangi ya shaba na mirija ya bluu.

Kiwanda kikubwa cha kisasa cha pembejeo, zikiwa zimepandwa kwa muonekano mzuri, huku zikiwa zina rangi ya kijani, ambacho kinatumia mashine kunyeshea na kupanda.

Mkulima mmoja akiwa analima shamba kubwa kwa kutumia trekta lenye rangi nyekundu, matairi meusi, rangi ya shaba.

Mashine maalumu ikiwa ndani ya kiwanda kwa ajili ya kuweka mbegu za mazao kwa kuandaliwa kwenda shambani.

Magari mawili aina ya pikapu yakiwa kwenye bwawa kubwa la samaki, huku watu wakionekana wakivuna samaki kwa ajili ya kwenda kuuza, mandhari hayo yamezungukwa na majani ya kijani na miti ya kijani.

Bwawa kubwa linalo zalisha samaki kwa wingi, kwaajili ya kwenda kuuza sokoni lililo zungukwa na kamba pamoja na mashine.

Watu wawili waliopo kwenye msitu uliozungukwa na nyasi pamoja na miti, wakiandaa bwawa kubwa la samaki, kwa ajili ya ufugaji.

Bwawa la samaki lililozungukwa na mawe, kobe, majani ya kijani, ndege mwenye shingo ndefu, samaki hao ni kwa ajili ya kuuza baadae.

Samaki wenye rangi tofautitofauti wakiwa ndani ya boksi lenye maji ambalo linawasaidia kwa ukuaji ili kuja kuuzwa kwa baadae.

Samaki wenye rangi ya dhahabu na macho m.eusi wakiwa ndani ya boksi yenye mawe chini ya rangi tofautitofauti, pamoja na ua lenye rangi ya kijani mipira ya kuingizia maji.

Bwana misitu aliyevalia tisheti ya bluu, suruali nyeusi; akiwa ameshika mmea mkononi mwake kwa ajili ya upandaji upya, huku akizungukwa na magogo ya miti iliyokatwa na miti mingine yenye rangi ya kijani.

Bwawa lilikuwepo kwenye msitu mkubwa ambalo linatiririka maji yenye rangi ya udongo, chini yake kukiwepo kuna mawe huku yakiwa yamezungukwa na miti yenye rangi ya kijani, maji hayo hutumika kusambaa sehemu mbalimbali.

Msitu mkubwa mnene, wenye majani ya kijani, ikiwemo na njia ya watu kupita kwenda msituni huku kwa ajili ya utalii.

Msitu mkubwa wenye majani ya kijani, njia yenye mawe huku ikionyesha alama yenye mshale mweupe.

Mfereji mdogo wenye kutoa maji, uliozungukwa na mawe, huku pembeni kukiwa na miti yenye rangi ya kijani, juu kukiwa kuna wingu la bluu na nyeupe.

Kilimo kinachotumia maji kustawisha mbogamboga zilizopandwa huu pia hupandwa kwenye vifaa maalum, kama hapo kuna kifaa chenye rangi nyeupe ambacho hutumiwa kuzalisha hizo mboga na kwenda kuuzwa baadae.

Kilimo cha mbogamboga ambacho hutumia maji ili kustawisha mimea, hutumia pia mashine maalumu kwa ajili ya kustawisha mimea. Mimea hiyo yenye rangi ya kijani iliyokuwepo ndani ya bomba jeupe.

Kilimo kinachotumia maji ili kustawisha mbogamboga ambacho hakitumii udongo, huku kukionekana mabomba yakiwepo yamepita kwa mstari ulionyooka kwa ajili ya kustawisha hizo mboga.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa shambani wakivuna mbogamboga zilizostawi zenye rangi ya kijani, kwa ajili ya matumizi ya baadaye ya kula na kupelekwa sokoni.

Vifaranga vyenye rangi ya njano vikiwa ndani ya banda maalumu lililofunikwa kwa ajili ya kupata joto ili waweze kukua kwa haraka. Humu ndani pia zimepita bomba za maji na chakula, hawa hutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu baadae, pia matumizi ya biashara kuuzia watu wengine.

Bwana shamba akiwa anatembelea shamba lake lililostawi majani ya rangi ya kijani, zilizopita kamba za rangi nyeupe, huku likiwa limefunikwa na kava la rangi nyeupe na chuma zenye rangi nyeupe.

Kiwanda cha mbogamboga. Mboga hizo zilizo stawi zipo tayari kwa ajili ya kuvuna na kupeleka shambani kwa mauzo. Mboga hizo zenye rangi ya kijani zikiwa ndani ya chumba maalumu chenye chuma na kava juu yake.

Kuku wenye rangi ya brauni na nyeupe wakiwa kwenye banda lao wengine wakila mwingine akisimama karibu na dirisha, dirisha hilo lililojengwa na nyavu banda la simenti kuku hao kwa ajili ya matumizi ya binadamu baadae.

Vitunguu vilivyovunwa na huku vingine mkulima akivimimina chini, vikubwa, vizuri kwa ajili ya kwenda kuuza masokoni. Sehemu hiyo imezungukwa na miti ya rangi ya kijani na wingu juu la bluu.

Shamba la kiwanda, ikiwa linavuna mazao kwa kutumia trekta kubwa lenye rangi ya njano huku dereva akiendesha.

Kiwanda kikubwa cha kilimo, kilichokuwa katikati ya msitu kinachotumika kwa ajili ya kulima, huku maturubai yake yakiwa yana rangi nyeupe pembeni kukiwepo na nyasi.

Ng'ombe wenye rangi ya kahawia na nyeupe wakiwa kwenye zizi lao, wakila chakula huku wengine wakinyanyua shingo.

Mwanamke mmoja aliyefunga kilemba cheupe, vesti nyeupe, sketi ya bluu akishika kikapu kwajili ya mavuno ya kahawa kwenye shamba kubwa kwajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Zizi kubwa la ng’ombe lililofungwa vifaa juu yake, lenye kuachia mwanga juu ya mabati yake, lenye ng’ombe weupe na weusi, waliokuwepo ndani, ambao wanakula chakula.

Banda lililokuwepo vifaranga wenye rangi nyeupe chini maranda, ambao kuku hao hutumika kwa matumizi mbalimbali kwa nyumbani na sehemu nyingine.

Mimea iliyopandwa kwenye shamba, iliyochipua yenye rangi ya kijani; huku ikionekana ikimwagiliwa kwa njia ya kutumia maji ya bomba na mipira husambazwa kwa ajili ya ukuaji wa haraka na kwenda kuuzwa baadaye.

Mboga zenye rangi ya kijani, zikiwa zimepandwa kwenye shamba la umwagiliaji kwa kutumia mipira iliyotengenezwa kwa ajili hiyo .

Shamba kubwa linalo tumia umwagiliaji wa mipira na maji ya kawaida na mazao yake hukuwa kwa haraka kwaajili ya kuuza.

Shamba kubwa la umwagiliaji kwa kutumia maji ya bwawa, yakiwa yamepita katikati ya shamba, huku mimea ikiwa tayari imepandwa iliyoota yenye rangi ya kijani.

Shamba kubwa la umwagiliaji wa mbogamboga, zenye rangi nzuri za kijani, ambazo zimezungukwa na miti mirefu, yenye kupendeza katika mandhari hayo.

Mandhari mazuri tulivu yaliyofunikwa na majani na miti yenye rangi ya kijani, huku juu likionekana wingu lenye rangi ya bluu na nyeupe, mandhari haya hutumika kwa ajili ya utalii.

Bwawa linalopitisha maji sehemu mbalimbali, pembeni kukiwepo na kanguzo kadogo kenye rangi ya brauni ,huku pembeni bwawa hilo likizungukwa na miti tofautitofauti yenye rangi ya kijani maji yake yakiwa ya rangi ya brauni.

Mazingira mazuri yenye mandhari ya utulivu yenye rangi ya kijani, majani ya kijani, miti ya kijani huku katikati ikionekana bati ya nyumba. Mazingira haya watu hutumia kwa ajili ya kuishi pia na utalii.

Mandhari tulivu yenye milima na mabonde lililozungukwa na rangi ya kijani, miti na majani huku juu ya kuwepo na wingu ya rangi la blue na nyeupe hutumika kwa ajili ya utalii na hifadhi.

Mandhari mazuri yenye milima na miti yenye rangi ya kijani, juu wingu la bluu na nyeupe hutumika kwaajili ya utalii na mbuga za wanyama na mambo mbalimbali.

Mandhari yaliyokuwa na majani ya kijani pamoja na brauni, huku kukiwemo kuna miti na mfereji wa maji uliopita katikati kusambaza maji sehemu mbalimbali, kwa mbele kukiwemo na milima ikionekana.

Msitu mkubwa uliokuwa na nyasi za aina mbili, kijani na njano huku juu yake ukionekana mlima kwa mbali pia kukiwepo na wingu lenye rangi ya bluu na nyeupe.

Bwawa la maji lililozungukwa na mawe pembeni majani ya kijani, miti ya kijani, milima kwa mbele. Bwawa hili hutumika na wanyama.

Mawingu meupe yakionekana kwenye bwawa kubwa lenye maji ya udongo, lililozungukwa na majani ya kijani, pembeni yake kukiwa na mitumbwi midogo miwili pamoja na mawe.

Watu watatu wakiwa matembezini, huku milima ikiwa pembeni yao yenye majani ya kijani. Maji yakitiririka yenye rangi ya udongo.

Msitu mkubwa wenye miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani, pembeni yakiwepo mawe yakionekana ya "brown" huku chini majani mengine yakionekana yamekauka.

Mti mkubwa uliokua kando ya barabara yenye udongo mwekundu, huku juu kukiwaka jua lenye rangi ya njano na wingu kwa mbali.

Watu wawili wamesimama, mbele yao kukiwa kuna mlima wenye rangi nyeusi, pembeni mawe, pia kukiwa na majani yenye mchanganyiko ya rangi ya brauni na kijani.

Bwawa kubwa lenye maji huku kwa mbali kukiwepo kuna milima miti ya kijani, ikiwepo juu wingu lililo changanyika bluu na nyeupe.

Bwawa kubwa lenye maji likiwa katikati ya milima huku kukiwepo kuna miti, majani, na mawe yakizunguka. Juu kukiwepo na wingu jeupe na bluu.

Msichana mmoja akionekana akipita katikati ya mabonde na milima, huku milima hiyo ikionekana majani ya kijani yakiwa yameota pembeni.

Madhari mazuri yenye rangi ya kijani, miti ya kijani, milima ikiwepo ndani yake juu kukiwa na wingu la bluu na jeupe.

Mfereji unaosafirisha maji kwenda sehemu mbalimbali, ukiwa umezungukwa na majani pamoja na miti yenye rangi ya kijani.

Mandhari mazuri yenye utulivu, yenye milima, yenye nyasi ya kijani pamoja na miti mirefu huku juu yake kukiwa kuna wingu la bluu likionekana.

Mandhari mazuri yenye nyasi za kijani miti ya kijani, huku mbele kukionekana milima juu kukiwepo na wingu la bluu likionekana.

Bwawa kubwa lililozungukwa na maji ndani yake, pembeni kukiwepo na miti yenye rangi ya kijani, milima kwa mbali huku juu kukiwa na wingu jeupe na bluu kwa mbali.

Mandhari tulivu, yakionekana majani ya rangi ya brauni, huku mti uliokuwa umechanua kwa majani ya kijani, juu wingu la bluu na nyeupe.

Mbuga ya wanyama yenye swala ndani yake yakiwemo majani yenye rangi ya kijani na brauni, miti ya kijani, mbele ikiwemo kuna magorofa marefu yakionekana.

Twiga mrefu mwenye rangi ya brauni na nyeusi akiwa amesimama katikati ya miti midogomidogo ya kijani, huku mbele yake kukiwa kuna nyumba mbalimbali kama ghorofa na nyumba za chini.

Bwawa kubwa linalopitisha maji mbalimbali, likiwa pembeni yake, na miti yenye rangi ya kijani, huku udongo ukionekana umemomonyoka.

Mbuzi wengi wenye rangi ya brauni na nyeusi wengine weupe wenye mapembe kichwani, wakiwa kwenye zizi lao la mbao wengine wakiwa wameangalia juu, wengine wakiwa wanakula. Mbuzi hao kwa matumizi ya kula na kuuza sokoni.

Mbuzi mnene mwenye rangi nyeupe, masikio yake yana rangi ya brauni, upande mmoja wa uso una rangi ya brauni katikati nyeupe akiwa amesimama kwenye majani ya kijani, pembeni miti ikiwemo.

Bwana shamba wakiwa wamevalia nguo maalumu za shamba zenye rangi nyeupe, buti nyeupe, pamoja na kofia, kwaajili ya kwenda kuangalia wanyama.

Mtu mmoja akionekana kwa pembeni kwenye barabara iliyochongwa yenye udongo wa brauni pembeni mbuzi wakisimama wenye rangi tofautitofauti miti ikiwepo yenye rangi ya kijani.

Banda la kuku lenye rangi nyeupe ndani, ndani yake kukiwepo na kuku wenye rangi nyeupe; wakiwa wanakula chakula kwenye vifaa vyao maalumu. Kuku hawa ni kwa ajili ya kuuza na pia kuku hawa hutumika kula kama chakula majumbani.

Mwanaume mmoja aliyekuwepo nyuma na mwanamke aliyekuwepo mbele amevalia barakoa, wakiwa kwenye banda la kuku wa mayai waliohifadhiwa kwenye madude maalumu, wakiwaangalia wanavyo kula chakula.

Dokta wa mifugo akiwa ndani ya banda lenye kuku wengi wa mayai, akiwahudumia kuwapa chakula na maji; na wengine wakisubiria kuuzwa.

Duka kubwa la mbegu za pembejeo zilizokuwepo dukani kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima, ili kwenda kupelekwa shambani kwa upandaji na kupata mazao ya kwenda kuuza baadaye masokoni na huko sehemu mbalimbali.

Mbegu za mbogamboga zenye rangi ya kijani zikiwa zimepandwa shambani, huku mboga hizo zikiwa zinamwagiliwa kwa kutumia mipira yenye rangi nyeusi. Pembeni kukionekana miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Mbegu za kilimo za mimea zilizopandwa kwenye makopo maalumu, kwa ajili ya kusubiri kuchipuka na kwenda kuoteshwa mashambani kwa matumizi ya vyakula na mengineyo, huko baadaye.

Mbegu mbalimbali zikiwa na alama zilizoandikwa kwa maandishi za aina tofautitofauti, zikiwa zimepangwa kwa mstari ili zikiuzwa kwa wakulima kwa ajili ya kupandwa shambani kwa ajili ya kupata mazao ya kuuza baadaye.

Nyumba kubwa inayotumika kuhifadhi mbegu mbalimbali, zikiwemo mbegu za mimea tofautitofauti. Nyingine ikionekana iliyochepua yenye rangi ya kijani ndani yake.

Pakti ya mbegu za mboga mboga pembeni ikiwa na mistari ya kijani na njano, huku katikati maandishi ya kijani yamechorwa mbegu kama matunda, chini maneno meusi na meupe.

Mbegu mbalimbali za mazao, zikiwa zimepangwa kwa majina yake katika meza iliyo na rangi ya brauni kwa ajili ya uuzaji.

Mbegu za pembejeo, zilipopangiliwa kwa mstari dukani kwa ajili ya kuuza na kwenda kupandwa mashambani kwa wakulima.

Mbegu ya pembejeo ikiwa kwenye kasha la aina ya rangi nyeupe ikiwa imechanganyika na njano na nyekundu, huku ikiwa imechorwa maua nje yake ikiwa dukani kwa ajili ya uuzaji.

Kopo kubwa la shamba linalohifadhi mbegu za pembejeo, lililochorwa majani yenye rangi ya kijani ambao hutumika na watu kwajili ya matumizi ya kupikia inaitwa dania.

Pakiti la mbegu za pembejeo, lenye rangi ya mstari wa njano na kijani, ukiwa na maandishi ya njano, ikiwa umechorwa mbogamboga nje.

Mbegu za pembejeo zikiwa zimeoteshwa kwenye makontena maalumu na kuwekwa kwenye mwanga, kwa ajili ya ukuaji na kupelekwa shambani kupandwa.

Dokta wa wanyama alievalia shati jeupe, suruali ya brawni, akimtibu mbwa aliekua na rangi nyeusi na nyeupe aliyeenda kutibiwa hapo.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya mbwa ambae anawabwekea, huku pembeni yao kukiwemo na sufuria lenye rangi nyeusi.

Hospitali kwa ajili ya wanyama kama paka, mbwa. Tangazo lake, likiwa limeandikwa na maandishi meusi, ikichanganywa na rangi ya nyekundu na nyeupe.

Mbwa mnene akiwa kwenye kijumba chake cha mbao chenye rangi ya kahawia, juu kuna bati la shaba likiwa na vifaa vya kujengea, na pembeni kuna miti ya kijani.

Nyoka wawili wakiwa kwenye sehemu maalumu ambayo wamehifadhiwa kwa ajili ya wanyama, nyoka hawa hutumika kwa ajili ya utalii na pia hutumika kwa vitu mbalimbali.

Kifaru wawili mmoja akiwa anakunywa maji, mwingine amesimama katikati ya maji. Huku pembeni kukiwepo na majani ya rangi ya kijani, pamoja na barabara inayotumika kuja kuangalia wanyama hao mbugani

Askari pori wawili wamesimama wakimwangalia tembo mtoto, akitibua udongo mwekundu huku pembeni kukiwa na tembo mwingine amesimama.

Mamba akiwepo mbugani kwenye bwawa kubwa akiota jua. Mbele kukionekana miti yenye rangi ya kijani na majani kwa mbali. Huku pembeni kukiwepo kuna mawemawe.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe, akiwa amesimama kwenye mti usio kuwa na majani, huku juu yake kukiwa na wingu la bluu likionekana aliposimama.

Ndege wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi, mmoja akiwa amesimama mwingine akiwa anataka kupaa, huku pembeni wakiwa wamezungukwa na bwawa na majani ya kijani.

Tembo wakubwa wawili wakionekana wamekumbatia watoto wao, huku pembeni tembo mwingine mkubwa amesimama wakizungukwa na majani yenye rangi ya kijani na udongo mwekundu.

Tembo mtoto akionekakana mbugani akila majani yaliyomzunguka pembeni yake, huku watu wakisimama pembeni kwa mbali.